Kuna shughuli ya ukulima inayoendelea mahali hapa, tunaona mahindi ambayo yameshakomaa hadi yashavunjika upande au sehemu ya juu. Hii ni kuonyesha kuwa mahindi haya yako tayari kuvunwa na kuwekwa ili yaweze kuuzwa.

Maandazi manne yaliyopikwa vizuri hadi kuwa rangi ya hudhurungi. Sahani hii ni aina ya mbao. Kuna kitambaa cha rangi nyekundu, nyeusi na rangi nyinginezo.

Mwanaume huyu amevalia shati nyeupe, ameshika begi mkononi anapima viazi. Nyuma yake mwingine ananakili vile ambavyo wameweza kuuza. Pia kando tunaona biashara ya mabuyu.

Hapa ni sehemu za baharini haswa kando ya bahari. Tunaona mimea ambayo humea kando ya bahari, na pia tunaona ule mchanga mweupe ambao unapatikana baharini. Na pia tukiangalia vizuri kuna alama au zinazoonyesha kuwa watu wamekuwa wakitembea, kwa maana tunaona zile alama ambazo zinaachwa na mguu mtu anapokanyaga mahali.

Mwanaume aliyekuwa na tabasamu akihudumu katika eneo la kuandaa chakula, hasa nyama ya kuchoma, amevalia fulana nyeupe yenye mistari miekundu kwenye mikono, na amefunga sweta. Mbele yake kuna mshikaki mkubwa wa nyama.

Mkusanyiko wa viazi karai kwa umbo la duara nyembamba, ambazo zimepangwa juu ya chombo cha kubeba. Vimekaangwa hadi kuwa na rangi ya dhahabu ya kuvutia, na vimefungwa kwa kutumia vipande vya karatasi.

Kuna vipande vitatu vya viazi ambavyo vimepakwa na kukaangwa na viungo vikiwa vimewekwa juu ya karatasi ya gazeti ndani ya sahani ya plastiki.

Kuna bakuli kubwa lenye maziwa yaliyoganda yanayojulikana pia kama mgando. Huonekana kuwa na chembechembe ndogondogo kutokana na mchakato wa uchachushaji.